Hapo sasa kuna shamba, shamba hiyo sasa mkulima hua anawekea sumu ili madudu na inzi ile ambapo huwa inaletea shida kwa hizo mimea yakeyzote zikufe.

Ni mahali ambayo wamefunguliwa maji ya kijiji ili watu wapate maji ya kunywa alafu na maji ya kuogelea na maji ya kupika pia. Sasa hapo kuna watu kuna kikundi cha watu ambao wamevaa masuti ambao wamekuja

Kuna madaktari wawili ambao wamevalia gloves kwa mkono, vile vile wamevaa wakiwa na makora ya mdomo, barakoa, sasa mama, ama wamemlalisha mama mmoja wakiwa wanamtengenezea mdomo.

Mkulima ambaye anapondoa maji ama sumu kwa shamba lake. Shamba hii inabainika la rangi la kijani. Ni shamba kubwa zaidi ambayo kuna mimea kama vile sukuma na kunde, akiwa anamwaga sumu ili aue wadudu.

Kuna madaktari wawili ambao wamevaa barakoa kwa mdomo na sasa kuna mama mmoja ambaye ni mjamzito na kuna mwingine amejifungua ako na mtoto mdogo hapo. Sasa madaktari hawa huwa ni madaktari wa kufungua mama.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi maalum za kujikinga akiwa lazima kwenye mazingira yenye kemikali hatari au viwandani amevaa maski ya hewa, gloves na mavazi za kinga.

Kuna daktari ama kuna madaktari wengi zaidi ambapo wamevaa barakoa na sasa wanamtibu watoto wadogo wakimwekea polio kwa mdomo. Kuna mama ambaye amevaa barakoa pia na mama huyo ameshika mtoto

Hapo sasa ni shule ambapo sasa shule hii, kuna watoto watatu ambao wameingia laini, kuna mwalimu, ambapo sasa anawaambia ili wafuate hio sheria, wanakunywa maji na kila mtu ako na chupa yake ya kujiwekea maji na wanakunywa maji safi.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga pepe, mmoja wao akiwa amepulizia dawa kwa kutumia pumpu inayoonekana kama shughuli ya kunyunyuzia dawa ya, kuua wadudu.

Madawa la kienyeji ambapo yamewekwa hapa. Kuna aina nyingi ya madawa ya kienyeji ambayo wametengeneza na mti shamba. Kuna chupa kubwa ambayo wamewekwa dawa ambayo ni dawa ya kienyeji.

Kuna mahali ambapo huwa ni hutengenezwa maji na kuna matangi ambapo hapo hapo huuzwa ama huwekwa ama hutengenezwa maji. Kuna jamaa mmoja ambaye huwa amevaa shati ambaye ni bluu .

Kuna kikundi cha watu ambapo mmoja wao amevaa suti nyeusi na wakiwa wanaeka maji mahali ili wasafishe na waone kama kitu hiyo inakuanga usafi. Ni wako na maeneo fulani na ni serikali.

Kuna dawa ambapo huwa imewekwa hapa na imewekwa chupa. Sasa chupa hii huwa hutumika kidogo kidogo. Sasa wamewekwa dawa ya kienyeji ambayo huwa inatengenezwa na miti shamba.

Hapo sasa kuna mazingira imekua chafu na ni ukame ndio wamepata hapa. Sasa kuna mbuzi yao hapa imekwisha. Sasa watu wako hapa na ukame. Kuna mama ambaye hapa analalamika hiyo ukame na mbuzi zao zote.

Daktari wa meno au mtaalumu wa afya ya meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Daktari wa meno amevaa sare za hospitali.

Hapo sasa kuna ni hospitali na kuna mama mzee zaidi ambapo huwa anadungwa na daktari akiwa ameshika macho yake akiskia uchungu ya sindano. Akiwa anadungwa sindano sasani sindano ya polio ambaye ni sindano ya tetenus sa alikuwa nadungwa ili watu wakue na afya na wawenasaidika vizuri.

Mvua ndo amenyesa sasa ni mafuriko ambapo huwa kuna mtu wa bodaboda ambaye huwa anapita ndani na kuna mwingine ambaye amebeba watu wawili kwa baiskeli na nyuma ingine kuna gari nyeupe ambapo huwa anakuja.

Hapa kuna dawa ambapo huwa hudungwa watu na madaktari. Dawa hii hua husaidia watu inaitwa amabpo dawa inaitwa MMR ikiwa inasaidia watu wapate vision ama wakue nna usafi ama wakue sawa ili wapate.

Kijana mwanaume aliyeketi kwenye kifaa maalum kinachotumika kufanyia mazoezi ya viungo au matibabu ya viungo, mwanaume huu ameweka mikono yake kwenye sehemu.

Kuna daktari ambapo anamuongeleshana na wateja wake ama wagonjwa wake ambapo huwa anajua hali. Daktari huyo amevaa koti la nyeupe na kuna nyuma yake kuna madaktari wengi zaidi ambapo wote wamevaa makoti nyeupe.

Kuna mzee mmoja ambao amevaa kama mganga. Akiwa amevaa kofia nyekundu. Na mzee huyu sasa huwa anatengeneza mitishamba. Ambapo huwa ni dawa la kienyeji. Na amekalia kwa kiti akiwa anakatakata.

Hapo kuna barasa ambayo huwa huwambia watu wa kijiji mwita pamoja, na sasa wanaelezwa na vile ama jinsi ya kupata afya nzuri na usafi ya mazingira.

Wamama wanne ambapo huwa wanabeba mitungi za kubeba ya maji. Jerikeni hiyo ikiwa kuna mmoja ambaye huwa anabeba, wanaonekana kama rangi ya njano, wakiwa wanachotea maji wakipeleka kwao.

Mtu aliyeketi chini kwenye mkeka akiwa amevaa vazi la tamaduni na akiwa na vifaa mbalimbali vya asali mbele yake kama vikombe vya udongo.

Chupa mbili za dawa zikiwa na kifurushi cha maelezo cha chanjo ya MMR II ambayo ni chanjo ya magonjwa ya malaria.

Sasa hapa kuna ninaeona kuna daktari ambayo huwa ni madaktari wengi wamekuja lakini kuna mmoja hapa anauliza ako na mgonjwa yake mama hapa akiwa anauliza maswali ambapo huwa madaktari wanaulizanga watu.

Au mwanamke anayebeba jerikani la plastiki la jano mgongoni ambalo huenda lina maji au linakusaidiwa kwa kazi kubeba.

Mvua imenyesha hapa sasa ni mvurugo ambaye hapa inavuruga zaidi, kuna chuchu ambapo watatu wanapita hapa, kuna matatu nyuma yao na hapo mbele kuna gari ndogo la gari la raha.

Chupa ndogo za chanjo ambayo ni chanjo ya mtu kutibiwa na rube , inayoonekana kama sehemu ya mafunzo au maonyesho.

Chupa ndogo ndogo zilizojaa unga wa kahawia huenda ni bidhaa za asili au viungoo vinavyohifadhiwa kwenye vyombo vya glasi inayowezekana ni viungo kama.

Kuna mkulima ambaye iwapo analima ama anatengeneza shamba yake akiwa anamwaga ama akiwa anatengeneza hapo akiuwa madudu, anaweka sumu sasa amevaa koti nyeupe na gloves na vile pia barakoa.

Kirutumbisho kinachotumika mara nyingi kuongeza kiwango cha viatmin D mwilini hasa kwa watu wenye upungufu wa vitamin hiyo kabla ya kutumia.

Kuna kikundi cha watu ambao wengi wao ni wanawake ambao wamevaa manguo za kuonyesha alama, ama kuna alama ya Kenya, sasa hawa kila mtu ako na bendera na wote wameeka mbagi ya mgongo ya nyekundu chini ya.

Kuna wanafunzi ambapo ambaye wameletewa zawadi mbalimbali ya kila aina. Kuna kikosi cha watu ambayo wameshika wote kila mtu ameshika maandishi ambaye imeandikwa kitu flani ambayo inachojulikana.

Hapo sasa ninavyo ona ni hasara ambapo sasa huwa ni imechomeka ama nyumba ambapo zimechomeka, na moto imepata ikiwa imeenda juu zaidi, na hapo ni hatari kwa maisha ya watu.

Hapa kuna daktari ambaye huwa anamtengeneza mtu ambaye ni mgonjwa akiwa anamwekea kitanda, mtu hio inakaa ni kama ako kwa ICU ama hali maututi kabisaa .

Naona miguu ya watoto waliokaa kwenye ubao au benchi, mikono ya mtoto aliyembele yanaonekana yakiwa chafu sana, ikiwa na vumbi, matope au maganda ya ngozi. Ngozi pia inaonekana kuwa na madoadoa.

Kuna madaktari ambapo huwa ni madaktari kama watano ambapo wamevaa kofia au vitu kwa kichwa na wamevaa gloves sasa wanafanya oparesheni ambapo kuna mtu chini yao mgonjwa na ndio wanahudumia.

Mwanamke ambaye ni daktari, amevaa kioo kwa macho, sasa anaweka mtoto mdogo mahali ambapo ni mtoto mdogo mchanga sana, ambaye mamake amejifungua saa hiyo hiyo, sasa anambeba mtoto akimpeleka.

Hapo sasa kuna vitu ambayo hapo imetengenezwa na ni madawa ambaye sasa ni dawa ya aina mingi ya na kienyeji. Dawa hizo hua hupata watu biashara mbalimbali ili watu watumie.

Kuna wanawake wawili ambapo huwa wanatengeneza ama wanatoa maji nje. Kwa maji ya mfuriko ambayo. Na hao wawili wamevaa barakoa kwa mdomo yao na sasa hii ni mvua ambaye imenyesha wakitoa maji uchafu nje.

Kuna wanawake wawili ambayo mojayao ni daktari sasa anacheka akiwa anashika kalamu kwa mkononi na sasa kuna mgonjwa ambaye amekalishwa kwenye kitanda cha kuangalia sasa amelala.

Mwanamke aliyejifungua akiwa kitandani hospitalini pamoja na mwanamke mwingine anayemletea zawadi mbalimbali kama nguo za mtoto, blanketi na vifaa vya mtoto mchanga.

Kikapu cha asili au chombo cha kienyeji kilchotengenezwa kwa gomba la mtama au malengo, kikombe cha asili kinafaa na kikiwepo kwenye mazingira ya ndani.

Chupa ya dawa iliyofunguliwa, kapsuli nyekundu zilikuwa zimeanguka mezani pamoja na kifuniko cha chupa, sasa penye.

Kuna mama ambapo ambaye amejifungua, na ako kwa hospitali, sasa mtoto wake kuna mama wengine ambao ni daktari, daktari huyo akiwa amevaa mkono kwa gloves ndio amebeba mtoto akimpelekea mamake.

Kuna dawa ambapo ni dawa ya kupatia watoto ama kujipima, sasa dawa hii kuna kitu ya kipima joto ambapo huwa unapima mtu ama unawekewa kwa mkono ili ujulikane.

Wanawake wawili ambapo huwa mmoja wao ni daktari akiwa anamwandikia kalamu ama anampea mtoto mdogo Polio kwa mdomo, na daktari anamwekea dawa kwa mdomo, sasa mamake hua anazuia mtoto.

Mtu aliyebeba mwingine mgongoni huku wakivuka mto au mkondo wa maji inaoonekana kama eneo la vijiji na huenda daraja walipo au hali ya mto.

Kuna dawa amabapo, kuna tablet hapo ya dawa ambayo huwa ina, imewekwa ni inakaa ni rangi la kijani, dawa hiyo hutumika na mtu amabaye ni mgonjwa, huwa inakusaidia na unakunywa moja kwa siku au daktari vile anakuhesabia,

Dukl ambaye imewekwa aina nyingi za madawa ambaye huuzwa madawa hizi. Inakuanga madawa za kienyeji haswa na madawa zingine ambayo huwa kuna mapicha imewekwa hapo kwa sakafu.

Hapo kuna mtu ambaye ama kuna mzee ambaye amevaa koti nyeusi akiwa ameshika kitu kwa mkono. Kuna pembe ya swara hapa imekaa na kuna machupa ambayo imewekwa madawa. Sasa inasemwa ni dawa ya kienyeji.

Mbia au makosi ya chanjo, hasaa ni chanjo ya MMR maandishi yanayoandikana kwenye boxi kuu yanayosomeka.

Kuna mkulima ambaye huwa anatengeneza shamba yake akiwa anamwaga sumu ama kwa nyuma yake ameweka kama maji tayari isha, ameweka tangi, ameweka mkono gloves na gumboot pia amevaa.

Kuna daktari la meno au la jino ambapo anategenezea ama anashughulikia mgonjwa wake kwa mdomo akiwa anafanya kazi na haraka haraka ili mgonjwa wake afurahie na apone vizuri.

Hapo ni mazingira ndio inatengenezwa, na ni choo amabapo huwa imeandikwa watu waoshe mkono, imetengenezwa mahali pa kuoshea mkono, na vilevile ni shule ambapo wametengeneza na machoo ili usafi.

Mfuriko ambaye huwa imefurika hii mahali hapa akiwa amevunja ama amaemaliza kila kitu. Ameharibu mazingira. Kuna kikundi cha watu ambao ni wengi zaidi wamekuja kutazama hii kama watu waaliikufa ama kama ni kitu ingine wanatafuta.

Hapo sasa ni mtu ama mzee ama mwenye hua anatengenezanga dawa la kienyeji ambapo anaenda kwa msitu akiwa anakuja na madawa mengi akiwa anatengeneza dawa za kienyeji.

Kuna ajali barabarani ambapo imetokea kwa ajali, kuna basi ambayo imegongana na lori, sasa kuna watu wamejeruhiwa na wengine wamepelekwa hospitali, sasa kuna watu wengi ambao hua wamekula kikosi.

Kuna watoto watatu ambapo huwa wakona mikono yao imekuwa chafu kabisa, na wakiwa wanacheka. Sasa kuna wawili ambao huwa wanaoshana, mikono yao wameeka sabuni ili wafanye usafi na hizo mkono zao.

Kuna msichana ambaye amevaa barakoa na amevaa gloves kwa mkononi gloves nyeupe na sasa akiwa ameshika boksi ya kueka barakoa mingi ili apatie watu na ugonjwa isiende kuzidi.

Kuna mama ambaye amelala kwenye hospitali, kwa kitanda akiwa amevaa nguo za wamama hua wakati wanajifunga ama wakati wanenda hospitali wanavaa. Ambapo ako na mtoto mdogo, ambaye inamaanisha amejifungua saa hizo na ako na mtoto.

Kuna mtu ambaye amelalishwa chini kama amelalishwa kwa kitanda akiwa amevaa barakoa na amevaa suruali nyeusi. Sasa kuna daktari ambao wamevaa koti nyeupe wakimshika mguu wakiwa wanamtibu.

Hapo kuna mtu mmoja ambaye huwa anafanya kazi ya usafi ambaye huwa anasafisha manguo na kila kitu akiwa ameweka makaratasi juu yao na anasafisha.

Biashara ambayo huwa inatengenezwa madawa, ni dawa la kienyeji ambapo imeandikwa alama mingi. Kuna watu wanakujanga naye barabara wakiwa wanakata miti shamba wanatengeneza dawa na wanakupea dawa ya kienyeji.

Dawa aina ya vitamin D three ambayo ni virutubisho muhimu kwa afya ya mwili ya binadamu hasa kwa mifupa na meno, vipengo muhimu vya.

Kuna hoteli ambayo hua mama hua anafundisha jinsi ya kunawa mikono watoto yake. Na mama huyo akiwa amevaa manguo za rangi la kijani na sasa akiwa amevaa mdomo kwa barakoa na kuna mtoto mdogo amesimama karibu yake.

Kuna kikundi cha watu ambao wamevaa barakoa. Kuna daktari, kuna mkuu wa hapo hospitali na kuna mama ambaye amevaa barakoa akiwa wanamdunga mtoto ama wanapatia mtoto mdogo polio au chanjo.

Sasa hapo ninaona ni hospitali kuna kitanda, kuna mattress na kuna pia vitu mingi zaidi za kulalia wodi. Kuna mama mmoja ambaye huwa amejifungua na kuna mtoto mdogo changa zaidi ambapo amejifungua siku hizo.

Kuna maboksi ambayo imewekwa dawa ambayo imewekwa kwa juu ya meza. Hizi dawa ni dawa za kujipaka na ni dawa ambayo imetegenezwa na kienyeji lakini ina manufaa mingi zaidi kwenye jamii.

Ni hospitali ambapo kuna kitanda mbili ambapo kuna mmoja mtu ambaye amelala na mwingine akimwangalia mtu huyo akiwa amevaa manguo nyeupe na hapo kando yake kuna madawa na maji mingi

Kuna madaktari wawili ambapo wamevaa gloves kwa mkononi na wamevaa pia barakoa, sasa hawa madaktari huwa wanamtibu mwana mtu.

Kuna daktari ambapo huwa anasaidia ama anahudumu watu wake, daktari huyu sasa akiwa ni mwanaume na ameshika mguu wa akiwa anasaidia mgonjwa wake ili apone .

Kuna meza colour yake ambayo ni nyekundu, ambapo juu yake imewekwa madawa mingi ya kila aina, kama vile hizi dawa huwa zinatengenezwa na mitishamba, na dawa hii ni dawa la kienyeji, ambapo huwa watu hununua.

Kundi lina watu waliovaa sare ya kijani na fulana za bluu zenye milia. Wengi wao wakiwa wanawake wamesimama pamoja wakionyesha vitabu.

Hapo kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa shati nyekundu na ako na kitu myekundu pia akiwa anasafisha hapo kwa machoo. Choo hizi zinakaa mahali za shule au mahali pa watoto.

Daktari ambapo amevaa gloves kwa mkono na amevaa koti nyeupe cha madaktari huwa wanavaanga. Akiwa amekaa mbele ya meza na sasa akitengenezea madawa ama akipima kitu.

Kuna mama ambaye huwa anajifungua akiwa amekalia kwa kiti namwona anaskia uchungu. Kando yake kuna mama ambaye amesimama amevaa barakoa na pia amevaa kofia na huyo mwingine anajifunga na huyu ananmsaidia.

Kuna daktari ambapo huwa amevaa kioo la macho sasa pia amevaa koti nyeupe na gloves anashika kalamu akiandika barua mbele yake kuna madawa ya aina mingi zaidi.

Mtoa huduma ya afya akimchanja mtoto huku mama wa mtoto akiwa karibu kushikilia mtoto wake. Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe.

Daktari ambaye huwa anatibu watu akiwa ni mwanamke ambaye amevaa jeki la nyeupe na amevaa barakoa kwa mdomo akiwa anachukua sindano akitaka kudunga.

Hapo sasa kuna madaktari ambapo huwa wanasaidia watu na kuna watu wakuleta ambulance wakiwa wameleta kitu za haraka haraka. Sasa na ilikua emergency ambapo huwa ime.

Hapo sasa ni hospitali na sasa kuna mgonjwa mmoja ambaye huwa amevalishwa nguo ya rangi samawati akiwa amevalishwa na amepanua mdomo, sa daktari alichukua kitu ambaye anamwekea mdomo.

Watoto ambayo wanaosha mkono na maji hapo kuna pipe ambayo imevunjwa sasa watoto wanachota hapa maji ili wajisaidie na wapeleke kwao na hapo sasa kuna chafu.

Mtu akiwa shambani akinyunyuzia dawa mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni, anaonekana kuvaa mavazi ya kujikinga kama vile glovs na ovaroli , hii ni njia ya kawaida.

watu waliovaa mavazi ya kazi na baadhi wakiwa na kofia za usalama wakifanya shughuli ya kuokoa au kuchimba kifusi. Wanajihusia kati ya eneo lenye wa bakaa jengo au.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Hii ni shughuli ya kawaida ya kupuliza dawa za kuua wadudu au magonjwa ya mimea.

Mbadala au lishe tiba kwa maambukizi ya njia ya mikojo UTI kile ni matunda yanayojulikana kusaidia kupunguza UTI kwa njia ya asili.

Mtu aliyevaaa mavazi kamili ya kujikinga, ikiwa ni pamoja na suti ya kinga, glavu na barakoa ya gesi. Anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyizia dawa.

Hapo sasa naona kuna jamaa ambaye amesimama mahali na kuna alama ambapo za dawa ambaye imewekwa hapo ambaye imefungwa na kitambaa kubwa zaidi ili watu waone na wakuje wanunue.

Kuna manyumba ambapo imeporomoka, na watu ambapo manyumba hizo imeonekana kama si mzuri kwa afya, sasa imeangushwa kwa chini ili itengenezwe tena, na sasa hua inaokotwa mawe ama uchafu.

Kuna mama ambaye amejifungua mapacha, sasa kunaa wamama wawili ambao ni madaktari. Mama huyo amejifungua saa hizo, wakimletea watoto wake ili awaone na wanamwekea kwa kitanda kwa karibu yake.

Kuna daktari ambaye ako hapo amevaa koti kubwa la rangi la kijani akiwa amevaa gloves kwa mkononi na barakoa. Kuna mgonjwa mmoja ambaye huwa amekalisha kwa kiti akiwa amepanua mdomo.

Kuna kikundi cha watu ambao ni watu watano amabo wamevaa makoti nyeuepe wakiwa wako na sumu na wanafagia ama wanatengeneza mazingira ili madudu na germs ama bacteri zote ziue.

Kuna mama ambaye amejifungua kwenye hospitali, kuna alafu serikali ama watu wa kijiji ama watu wakuu ndio wamekuja kama ofisa wa usalama, wakiwa wanamkusambia.

Kuna daktari ambapo huwa amevaa barakoa, na kuna mama ambaye amevaa manguo sasa ambapo, anachukua mtoto wao ili wana wanawadunga matako na wanapatia sindano ya Polio .

Chupa ndogo ya plastiki yenye label ya kijani, inayoandikwa HJN, inayoonekana kuwa ni bidhaa ya afya au lishe, au huenda ni dawa.

Kuna mzee mmoja ambaye ndevu yake pia ni nyeupe akiwa anadungwa na daktari ambaye amevaa barakoa kwa mdomoni ikiwa anapatiwa polio ya mkono akidungwa.

Hapo sasa naona kuna moto ambao huwa inawaka zaidi, na inachoma mali mingi zaidi ya porini, ikichoma mamiti, nyasi, na vilevile wanyama porini. Sasa hapo inamaanisha hapo kuna moto ambayo huwa inachomeka kwa, kwa porini.

Meza ya kuuza dawa za asili, miti shamba. Kuna mizizi ya mimea mbalimbali iliyopangwa juu ya meza pamoja na vyombo vya plastiki.

Kuna wanaume wawili ambao mmoja wao anakaa daktari akiwa amevaa koti nyeupe na amevaa barakoa kwa mdomo na mwingine ambaye amevaa maski ama barakoa nyeupe na suti nyeusi.

Kuna mama mmoja amevaa kofia ambaye ni daktari akipatia mtoto mdogo dawa la polio ambaye anamwekea kwa mdomo. Sasa huyu mtoto mamake sasa huwa anazuia mtoto huyu.

Hapa kuna vitu mingi ambaye inakaa vitu ya uganga lakini hapo inakuwanga dawa la kienyeji, ambapo huwa unatengeneza na mitishamba na sana sana na watu wakijiiji ama wazee ndiyo waanajua kutengeneza hizi vitu.

Kuna maofisaa ya usalama ambapo ni polisi wa nchini na tena ni wakuu wakiwa wamechukua makaratasi ama wamepata magendo mbaya sasa wamevaa barakoa ili waambie watu ama.

Ni mfuriko la maji. Sasa kuna gari ama lori, gari kubwa ya lori ambayo imeangushwa na maji. Sasa iko ndani ya barabara ikiwa imelala na huko mbele pia kuna lori kubwa ambayo ime anguka.

Mtu mzima akisaidiwa na mtaalumu wa afya au mtaalumu wa mazoezi ya viungo kufanya zoezi la kimwili wapo kwenye sakafu yenye mipira ya rangi tofauti.

Kuna daktari la jino ambaye kwenye hospitali sasa daktari huyo ametengenezea mwanamke mmoja ama mgonjwa wake kwa mdomo sasa akiwa naye wanacheka vizuri ndio wanatuonyesha kama kwamba ametengenezwa sawa sawa.

Mtu anayeshikilia vidonge viwili kwenye makopo. Inaonekana kama ni mbakatijaji wa dawa au mtoa huduma ya afya. Inaonekana amevaa aproni nyeupe.

Kuna mdaawa ya aina mingi hapa ambaye dawa hizi huwa ni sindano, sindano ya kudunga watu. Hua unadungwa maramoja na dawa hii hua anaua virusi. Ni dawa ya MMR ambaye huwa una.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa akimchoma sindano mtu mwingine kweye mkono. Hii inayoonekana kama shughuli ya uhadili wa chanjo au huduma ya matibabu.

Hutumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bacteria kama vile maambukizi ya njia ya hewa, maambukizi ya ngozi.

Hapo sasa kuna madaktari wawili ambapo huwa wanasaidia mtu ambaye huwa anaumwa na meno. Huwa wakiwa wanatoa meno zake na wakimsaidia. sasa mgonjwa huu na daktari ambaye mmoja amevaa nguo za rangi la samawati.

Kuna madaktari wawili ambapo huwa wako wanatengenezea, ama wanafanyia wagonjwa hao, wakimpanua mdomo yake, na wamelaza, daktari hao wamevaa mask ama wamevaa kwa mdomo na mkono wa gloves .

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa akiwa amechukua dawa au chanjo kwenye sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Hii shughuli ya kawaida katikati mazingira ya hospitali.

Mwanafunzi watatu awmbao huwa wametoka darsani. Sasa au wakiwa wamevaa nguo za rangi na jano la shati na sasa wamevaa barakoa wakiwa wanaosha mikono yao kwa mifereji na sabuni.

Hapo sasa kuna daktari hii ni hospitali kwanza kuna dakatari ambapo huwa ako na mgonjwa yake. Sasa huyo akiwa amepanua mdomo na ni daktari wa jino akiwa anatengeneza meni zake na ako na vitu yake ya kutengenezea.

Dakaari wa jino au daktari wa meno wakiwa wamevaa barakoa na mwingine amevaa kioo cha macho. Sasa wanamtengenezea mtoto mdogo ama mgonjwa wao kwa mdomo.

Madaktari ambapo wanapatia chanjo mtoto mdogo. Mtoto huyo wako na mamake ambaye amevaa hijab na anazuia mtoto akiwa anadungwa sindano ya mguu au sindano ya tetanus .

Kuna mlemavu mmoja ambaye ako na chumba chake kutembea, akiwa kwa ndani ya choo, sasa choo hizi ambao huwa inatumika ni tatu na ni kama cha imetengenezwa na serikali, hospitali au shule.

Hapo kuna madawa mingi, na ambapo kuna dawa na ambaye inaitangwa calcium , dawa hii amabayo husaidia watu kwa mfupa, au kusaidia ili mtu asiumwe na mfupa ama mfupa yake ikuwe.

Hospitali na kuna daktari wa macho ama jicho akiwa huwa amemwita akiwa anamwangalia mgonjwa wake kwa macho akiwa anacheka na amevaa koti la nyeupe ya madaktari.

Kuna watoto wadogo wachanga ambapo hua wako kwa shule ambaye wanaosha mkono yao ili wapate nafuu au wapate safi na wapate kila kitu ambapo sahii wana.

Kuna mtu ambapo huwa anafanya hapa usafi ambao ni mahali pa ofisi ama ni hospitali ama shule ya msingi. Sanasana ni mahali pa serikali ambao wanatengeneza ili mtu ambaye amevaa ovaral anatengeneza.

Mwanaume ambapo hua amevaa barakoa kwenye shingo akiwa anadungwa kwa mkono na daktari ambaye ni mwanamke amevaa gloves ya nyeupe kwa mkono na barakoa kwa mdomo yake akiwa anadunga sindano ya polio.

Kuna mkulima ambapo huwa analima shamba yake ama anawekea sumu anamwaga sumu sasa ameweka nyuma yake kuna tanki ama mtungi ya kubeba hiyo sumu ili wadudu waziue

Shughuli ya kuhesabu watu au census auinayoweza kuwa wahamishaji wa afya katika jamii ya vijijini. Hao watu wawili wamevaa reflector za rangi ya bluu.